Hapa kuna gari la aina ya kifahari la rangi ya manjano limewekwa katikati ya mviringo mweupe ndani ya nyumba iliyojengwa kwa vioo, nje kuna magari mengine yanaonekana mengi.

Hili ni tangazo la bima la kuhifadhi pikipiki, inaonekana mchoro wake kuwa kuna ajali imetendeka, kuashiria kuwa mtu anafaa achukue bima hiyo kujihadhari kabla ya hatari.

Hapa kuna magari ya kifahari yaliyogeshwa, ya rangi nyeupe. Nyuma kuna nyumba iliojengwa ya kifahari. Anga zinaonekana kuwa za samawati kuashiria hali ya weather ni nzuri.

Hili ni tangazo linaloonyesha jinsi ya kukopa kwa jina la kopokopo. Kando kuna mwanamke anayeonekana na kuvalia miwani na kutazama simu yake.

Kuna mtu aliyevalia ovaroli ya kijani anayeingia kwenye duka lililoandikwa MPESA mlangoni na lenye taarifa ya photocopy autospares. Kando yake kuna kijanaa aliyekaa chini na gari linaonyeshwa Kwa upande.

Hapa kuna magurudumu ya magari manne, moja wapo linaonekana kunyunyuziwa maji na huku limepakwa sabuni, yamewekwa chini kwenye.

Hili ni soko la kuuza magari. Kuna maonyesho yao, yaliyokuwa yamewekwa na watu, kusimama kuonekana na kuchunguza magari hayo.

Hili ni tangazo la bima ya Jubilee . Kuna mwanamke aliyevaa aproni ya rangi ya kahawia pamoja na shati ya mikono mirefu nyeupe. Ametabasamu huku.

Hiki ni kiwanda cha kutengeza mabasi, kuna aina tofauti ya rangi ya mabasi ikiwemo meupe mawili na yale ya manjano, yamo ndani ya jumba kubwa.

Haya ni magari mawili mojawapo limebeba gari lingine kuashiria kuwa linasafirishwa kuenda mbali. Limezungukwa na mimea iliyo kwa barabara.

Haya ni matangazo ya bima, yanaonyesha kwa ishara mtu anayetabasamu yumo ndani ya gari ameshikililia simu.

Hili ni soko la kuuza nguo, kuna wanunuzi na wachuuzi tofauti wanakagua na kuuza hizo bidhaa zao, aina tofauti tofauti zinaonekana kupangwa.

Kuna magari kadhaa yanaonekana kwenye nyumba hili kuashiria maonyesho ya magari yanayouzwa yaligoegeshwa mahali hapa.

Hapa kuna duka la kuuza bidhaa za shanga. Kuna mtu anyeonekana kusimama kando ya shanga ndefu ilhali kuna mbao lililokuwa la aina ainati ya shanga kama vile vikuli bagili na ata vidani.

Hapa kuna matikitiki maji ya aina tofauti mengine yakiwa makubwa mengine madogo moja linaonekana kanakwamba limeharibika kutokana na msitari mmoja wa rangi jivu, kando kuna maembe ya kijani kibichi yanaonekana kuwa hayajaiva.

Hili ni soko la kuuza bidhaa tofauti. Kuna wanunuzi wanaonekana kwa mbali lakini bidhaa ndio zinaonekana kwa wingi ikiwemo matunda kama vile mapera pamoja na vitunguu hata machungwa.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja. Zimewekwa kwenye meza na ni nne kwa idadi. Kuna mchoro mkubwa wa jumba kwenye pesa hizi.

Hili ni duka la kuuza nguo za vitenge pamoja na leso, kuna makabati yaliyopangwa leso za rangi tofautitofauti, mbele inaonekana topu ilio ya rangi ya kijani na mchanganyiko wa rangi ya manjano, nyeupe na ile ya chungwa.

Hili ni soko la kuuza matunda na bidhaa tofauti. Tunaona mananasi yameanikwa juu pamoja na mahindi kuanikwa chini. Gunia lililoko hapo chini pamoja na kreti za rangi nyekundu zimewekwa chini. Maparachichi yamo kwenye meza pamoja na bidhaa zinginezo.

Hili ni soko la magari. Kuna magari mengi yaliyopangwa kimstari yanayoonyeshwa hapa aina tofauti tofauti yamezungukwa kidogo na inaonekana kuwa nyasi kwa umbali.

Huyu ni gulamu aliyevaa suti. Anaonekana kukagua gari jeusi lililokuwa liking'aa kuashiria ni jipya. Kando kuna magari mengine yameegeshwa.

Hapa kuna milango tofauti ya maduka. Moja wapo ikiwemo lile la mpesa lililoandikwa kwa rangi ya kijani. Anaonekana mwanamke aliyavaa buibui na hijabu kutembea kwenda. Kando yake kuna mwanaume amekalia viti kadhaa. Anaonekana ni kama anauza bidhaa fulani.

Hapa ni sokoni. Pana nguo nyingi zilizowekwa chini, aina za rangi tofauti tofauti. Wamesimama watu kadhaa wanaochunguza, ilhali wengine wanaziuza.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya iliyoshikiliwa na vidole viwili kwenye mkono. Inaonekana kukunjwa mara mbili na mtu mmoja.

Hapa kuna magari yaliyoegeshwa chini ya lebo iliyoandikwa "Mercedes Benz " kuashiria kuwa ni ya aina moja. Yapo mengi ya rangi nyeusi ilhali moja la kwanza ni la rangi nyeupe. Yameegeshwa chini ya kivuli.

Hili ni gari aina la Prado lililoegeshwa ndani ya nyumba. Rangi yake ni nyeusi. Kando kuna geti ya rangi ya samawati iliyofungwa.

Haya ni mapokezi ya bandari ya Kenya, ndani yake kuna tarehe ambayo ni tarehe ishirini na nane mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili kumi na tatu, kando kuna kibali kimechorwa cha Simba wawili waliosimama.

Hapa kuna aina nyingi ya viatu ikiwemo viatu vya kazini, viatu vya mchezo kuashiria kuwa hili ni soko la viatu. Vimepangwa kwa mstari na viwili viwili.

Hizi ni sarafu nyingi ikiwemo shilingi ishirini ya kenya zilizo kwa uwingi na pia shilingi kumi zinazoonekana kiuchache.

Kuna magari yaliyoegeshwa kadhaa ya aina tofauti tofauti. Yamezingira na msitu na miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi.

Hii ni tangazo la bima kuashiria kuwa mtu anafaa kukinga gari lake kutokana na mihangaiko ya kinacharali kama mfuriko ya maji au mto. Kuna mchoro wa magari yaliyo ndani ya maji kuashiria kuwa la kufirika.

Hili ni soko la kuuza bidhaa tofauti, ikiwemo mboga na matunda. Kuna watu wengi wanaonekana kununua na wengine kuuza. Baadhi ya bidhaa zinazoonekana ni ndizi zilizokuwa mbichi pamoja na maembe makubwa na maparachichi.

Haya ni magari yaliyoegeshwa mingi ikiwemo aina tofauti tofauti, yako kwenye maonyesho kuwa yanauzwa ndani ya jumba kubwa lililokua na mataa kamili.

Hili ni duka la mpesa, nje kuna kiti cha kukaa kilichoonekana kulazwa, na masufuria mawili ya rangi ya kijani. Milango yake ina rangi ya miwani pia.

Hili ni soko la mboga, tunamwona mama aliyekaa akishugulika na mboga zake, kando kuna aina tofauti ya kama pilipili boga, tomato hata vitunguu na viazi.

Hapa kuna bidhaa aina tofauti za masanamu yaliyo chongwa kutumia mikono, yapo ya rangi ya kahawia pamoja na nyeusi kando kuna ngozi ya ng'ombe iliyo onekana kuanikwa juu .

Hapa ni sokoni kunauzwa vitu tofauti tofauti kutoka kwenye nguo hadi mboga ,pilipili zimeorodheshwa kwenye kikapu pamoja na vitunguu kwenye gunia ikiwemo nguo zilizoanikwa juu.

Hapa kuna shilingi elfu moja ya Kenya na pia noti ya rangi ya kijani iliyofichika. Nyingine ya tatu ni mia moja inayoonyeshwa kwa upande.

Kuna noti ya shilingi elfu moja mingi zilizoshikwa mkononi kuashiria kupeanwa kwenye mkono mwingine kuzipokea pesa hizo.

Hii ni skrini inayoonyesha orodha ya aina ya pesa mbalimbali kuuzwa kwao na kununuliwa kwake mfano wao ni pesa ya Amerika na pia ile ya Europa.

Hapa kuna kipima mwendo kasi kinacho onyesha upeo wa kipima mwendo mia mbili na sitini kuna mstari wa mshale kuonyesha ishara ya nambari kama saa.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali. Limechorwa Mpesa kwa rangi ya kijani mlangoni na juu kuashiria kuna mfumo wa kusambaza pesa. Ndani tunaona katoni ndogo ndogo za aina tofauti.

Hapa kuna gari la kifahari lililoegeshwa ndani ya nyumba kuonyesha kuwa liko maoneshoni, nyumba yenyewe kuna mataa mengi ya rangi nyeupe kuhitibisha gari hilo.

Hili ni tangazo la pima la ER.Linaonyesha sanduku kilichochorwa msalaba mwekundu pamoja na mweupe, kuashiria kua mtu anafaa kuangalia afya yake.

Hii ni shilingi elfu moja ya Kenya. Imeshikililiwa na mkono. Yupo rais wa Kenye aliyekuwa wa kwanza. Kando yake kuna jumba kubwa huku yeye amekaa chini ya kiti.

Hili ni tangazo la bima la Amco la kuhusu ajali barabarani. Yapo maagizo ya kuwapigia simu chini yaliyoandikwa kwa rangi.

Hili ni tangazo la bima la kutunza familia kwa jina la CIC. Kuna watu watatu hapa ikiwemo wazazi wawili wanaoonekana kutabasamu na mtoto wao mmoja akiashiria kompyuta iliyomo mbele yao.

Hili ni soko la kuuza mboga. Mboga tofautitofauti kama vile makabeji zimewekwa chini pamoja na magunia ya aina ainati ya mboga zingine. Wanunuzi pamoja na wauzaji wamesimama ilhali wengine wamekaa. Mbele kuna barabara iliyochafuka na majani ya mboga hizo.

Hapa kuna viatu vingi vya kuteleza vilivyokuwa na magurudumu, vimeorodheshwa kwa rangi tofauti tofauti, vikiwemo vya rangi ya samawati, nyeupe hadi nyeusi.

Hapa kuna Magari mengi yaliyopangwa kimstari, yana rangi tofauti tofauti, yamo ndani ya chumba lililojengwa kwa vioo. Kwa umbali tunaona nje kuwa kuna magari mengi zaidi ya yaliyopangwa kuashiria hii ni soko ya magari.

Hapa ni sokoni, kuna watu wengi waliosimama na wengine kukaa. Kuna matumda mingi kama ndizi, machungwa na hata kuorodhesha viazi. Wanunuzi na wauzaji wamo pia.

Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa na watu kusimama kando yao, ikiwemo moja la rangi ya samawati ilhali, mengine ni ya rangi meusi na meupe. Yamo katika shamba lililozungukwa na miti aina tofauti tofauti.

Hapa kuna magari yaliyoegeshwa kadhaa, moja likiwemo aina ya SUV kubwa leusi linaloonekana kuwa bado ni jipya, yamo ndani ya jumba ya maonyesho ya magari lilokuwa na mataa mengi.

Hapa kuna maduka matatu moja limefungwa mawili yako wazi katikati kuna msichana aliyesimama katika duka moja la maziwa lililo andikwa dairy milk bar .

Hapa kuna mikono miwili mmoja unapoza funguo ya gari kwa mwengine chini yake kuna mwonekano wa mfano wa kigari kidogo ambapo iko juu ya karatasi za kutiwa sahihi.

Kapa kuna kikundi cha pesa za Kenya zikiwemo elfu moja zilizopangwa nyingi na Mia tano, Mia tano zilizogawanywa Kando Kando zimewekwa juu ya kitambaa cha rangi ya kahawia.

Magari matatu yanaonekana kuegeshwa. Likiwemo ni moja leupe, lingine ya rangi ya nyekundu la mwisho ni la rangi nyeusi.

Hili ni tangazo la bima ya Jubilee ya kiafya . Kwenye tangazo kuna mwanamke anayeonekana kufurahi , huku ame vaa guanda la kufanyia kazi .

Hapa kuna magari mengi yaliyoegeshwa kando ya bango kubwa lililochorwa pombe, juu kuna watu wamevalia nguo nyeupe pamoja na kola za nyekundu wamesimama kutizama magari yaliyo chini.

Hapa kuna magari yameegeshwa aina tofauti tofauti. Watu wanaonekana kukaa chini ya nyasi ilhali wengine wamesimama na kutembea, nyuma kuna miti anga inaonekana kuwa nyeupe kuashiria kuwa hakuna mvua.

Hapa kuna shilingi elfu moja kadhaa zilizoshikwa mkononi pamoja na mia tano ya Kenya iliyokuwa na Rais Msataafu aliyekuwa Kenyatta

Hapa kuna gari kubwa linalotumika kusafirisha mengine yaliyopangwa juu matatu, kuna watu wamesimama kando kuashiria kuchunguza gari hilo.

Haya ni magari yaliyoegeshwa kwa mstari kupangwa vizuri. Yanaonekana kuwa mapya kwa sababu ya kuwa yanataka kuuzwa, kupelekwa na kuajiriwa.

Hapa kuna magari yameegeshwa mengi kwa mstari, yako kwenye jumba lililojengwa na vioo vya kuonyesha ndani kuashiria kuwa ni mahali pa kuuziwa.

Hili ni gari la aina ya double cabin lililoegeshwa katika nyasi, kando yake kuna mtu aliyesimama ameonekana kuvaa reflector , limezungukwa na miti mirefu mirefu.

Hapa kuna magari mawili yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Moja ni la rangi nyeusi na magurudumu yake kupambwa kwa rimu spesheli. Ingine ni la rangi nyeupe lililoegeshwa kando.

Hili ni soko kubwa lililojaa wanunuzi pamoja na wauzaji pamoja na bidhaa zinazouzwa. Kuna masanduku mbali mbali pamoja na nyumba za mabati zilizozunguka mahali hapa.

Hii ni ATM ya maziwa, imechorwa kwa matangazo ikionyesha ng'ombe wa rangi nyeupe na madoa meusi. Imepambwa vizuri kwa rangi ya kijani na maziwa pia kuchorwa kando.

Hili ni gari kubwa la aina ya Prado Land cruiser TX. Lina mwonekano wa kuegeshwa kando ya nyumba. Rangi yake nyeusi inaonekana kuwa si mpya sana.

Hili ni soko la mboga na matunda, matunda tofauti kama ndizi zimeanikwa juu, tunaona machungwa pia mingi pamoja na viazi tamu, mbele kuna nanasi na maovacado.

Hili ni duka linaloonyesha kuwa Kuna mpesa , kando Kuna masanduku ya viasi juu yake, katoni Kuna frijo la juisi na soda nje umo pia

Hili ni onyesho la magari, kuna magari mengi yaliyopangwa na watu wanaozunguka kuyachunguza magari hayo hapa kuna vioo vyenye kuonyesha nje hadi ndani.

Hii ni bima ya Britam , kuna mwanamke aliyenyoa nywele zake kuweka ziwe fupi . Ametabasamu na kuvalia topu ya manjano inaonyesha kuwa akona furaha na bima hio.

Kuna duka lililo na mlango ulioandikwa mpesa na mtungi wa maji inayoonekana.

Hapa kuna watu wamesimama, wakingoja kuhudumiwa na duka ya Mpesa Safaricom. Wanaonekana kuwa, wameshikililia simu zao.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za kilimo. Kuna mwonekano wa aina mbalimbali, ya ndizi ambazo kuna mabuki yalio rangi ya kijani, na ndizi za rangi ya manjano. Pia tomato zinaonekana chini na kando kwa umbali ni vifaa.

Hapa kuna shilingi elfu moja inayoonyeshwa pande mbili ya kwanza kuonyesha aliyekuwa rais Kenyatta wa kwanza pande ya pili kuna ndovu na wanyama pori wengine wanaonekana.

Hili ni gari linalopakia vitunguu vingi vinavyoonekana kufungwa kimafunguu. Aliye ndani ya gari ni mtu amevalia vazi jekundu na amesimama nje, mwanamke aliyevaa kofia nyeupe.

Hili ni duka la leso. Baadhi zimepangwa kwa mstari kwa kukunjwa na zingine kuanikwa kwenye chuma. Ziko nyingi pamoja na viatu vilivyowekwa juu kabisa.

Hili ni gari aina ya Suzuki jeupe. Limeegeshwa kando kwenye barabara iliyopana. Kwenye barabara iko nyumba na miti pia imepandwa.

Tray nyingi za mayai ziko hapa za rangi tofauti tofauti, zingine zina mayai hiliali kuna zenye ambazo hazina.

Hili ni duka la kuuza bidhaa tofauti. Nje kuna mifuko ya michele na hata unga iliyoandikwa Dola. Kando yake zinaonekana chupa za soda na kreti. Juu imeandikwa M-pesa.

Hapa kuna noti ya hamsini. Mia mbili inaonekana kuwekelea vidole juu. Kando, kuna sarafu za shilingi ishirini zilizopangwa kiurefu na kando yake pia.

Mwanaume anayevaa shati nyeupe anaonekana kumimina maziwa kutoka kwenye jagi mpaka kwenye kikombe. Yuko kwenye ATM ya maziwa.

Hili ni pango la bima la Mayfair. Linaonyesha kuwa mtu anaweza kuchaguwa aina mbalimbali ya bima zinazoorodheshwa. Chini kuna bendera tofauti ya nchi kama Kenya na Tanzania .

Hili ni duka la kuuza bidhaa tofauti. Limeandikwa MVITA. Mlangoni kuna mchoro wa mpesa wa rangi ya kijani. Tunaona ndani kuwa kuna friji na pia chupa za maji zilizopangwa.

Hapa kuna watu watatu, mmoja wao amevalia suti na wengine wawili kusimama kando yao kuwaelezea kuhusu simu, kando yao kuna magari meupe na meusi.

Hapa kuna elfu moja za Kenya zilizokuwa kwenye vikundi viwili vya vitita, kimoja kikiwa kimeshikiliwa na rababendi mkono wa kulia ilhali kingine kimeshikiliwa na mtu upande wa kushoto.

Haya ni matangazo ya bima yanayo onyesha kuwa urahisi WA kutumia simu. Anaonekana mtu ameshikililia kwa mkono wake wa kulia, chini kuna jina la Kenya orient ambayo ndiyo kampuni inayosimamia.

Hili ni soko la kuuza mboga pamoja na matunda. Tunaona wanunuzi kadhaa wamesimama na bidhaa kama viazi vilivyo mbele , ndizi zimeanikwa na pia tomato na karoti pamoja na mahindi ziko hapo.

Hili ni duka la kuuza bidhaa tofauti , mlangoni kumeandikwa tangazo la Mpesa kuashiria kuwa wako na mfumo huo wa kusambaza pesa kwa simu ,ndani tunaona friji iliyo na bidhaa kama juisi na soda.

Hapa kuna magari aina nne tofauti yaliyoegeshwa, yamekanyaga nyasi na nyuma yake kuna mipando ya miti tofauti tofauti.

Hili ni soko la aina mbalimbali ikiwemo matofaa machungwa , pasheni, zabibu hata ndizi. Kuna mtu anaoneka kushikilia tama akitazama chini, wanunuzi wanaonekana kando pia.

Hili ni duka linaloitwa GSP la kuuza bidhaa za maziwa ikiwemo yoghurt na ice cream pia inauza na maji. Yapo maandishi ya kuonyesha kutangazwa kwa vitu hivyo kama vile maziwa na hata ice cream .

Hili ni tangazo la bima la Mayfair. Inaonyesha mtu aliyevalia helmeti ya rangi ya samawati ambaye ametabasamu na kuvaa tai. Inaonyesha kuorodhesha aina tofauti ya kuweka bima, jinsi ya maisha.

Hapa kuna noti za elfu moja nyingi zinazoonekana . Hizi ni noti zilizotumika kitambo Kenya wakati uchumi bado ulikuwa angalau nafuu.

Hapa kuna kadi inayoonyeshwa kuwa ni visa na pamoja na kimashine cha kulipa cha pesapal kilichoshikiliwa mikononi na mwanamke aliyepaka rangi kucha zake.

Haya ni magari yaliyopangwa kwa mstari. Ya aina tofauti tofauti. Rangi yake ni nyeupe na yanaonekana kuegeshwa kana kwamba, yanauzwa.

Kuna pesa nyingi zilizoandikwa Kenya na nambari elfu moja zimeshikwa mkononi.

Hili ni onyesho la magari kuna magari mengine yaliyo egeshwa aina tofauti tofauti ikiwemo ya rangi nyeupe mengine ya samawati na hadi nyekundu nyuma kuna fensi inaonekana kuzuia miti pamoja na mawingu kitanda.

Hiki ni kibanda Cha kuuza viatu, kunamuonekano wa viatu aina tofauti tofauti, kama vya kuchezea mpira, kutembelea matembezi ya kawaida, viko katika kibanda.

Hili ni duka linalokuwa na M-pesa. Kuna mipira iliyopangwa. Ukiingia ndani, kando yake, kuna friji zilizoekwa soda ndani za chupa. Nje kuna maji ya mitungi iliyopagwa miwili.

Hili ni duka la kuuza mapambo ya shanga. Kuna aina nyingi ya shanga hizo zilizotengezwa kuvaliwa kichwani, zingine ni za vidali za miguu, ingine ni cha kuvaliwa shingoni kama mikufu.

Hapa Kuna magari yaliyo egeshwa kando kando, moja likiwemo kuonekana zaidi ni lile la rangi ya kijivu kubwa. Watu wamesimama mbele yake ilhali kando yake Kuna miti.

Hili ni tangazo la bima ya Jubilee . Linaashiria kuonyesha daktari aliyeshikililia kitabu cha rangi nyeusi akiongelesha mhudumu , pia inaorodhesha umuhimu wa kuwa na vitu vingi pia na bima hii .

Hapa kuna aina tofauti ya magari ikiwemo Mitsubishi ya rangi nyeupe ingine kando yake ililoegeshwa la rangi nyekundu na mengineo yamo ndani ya chumba.

Hizi ni noti nyingi za shilingi elfu moja zilizokuwa zinatumiwa zamani, mtu anaonekana kutoa kikundi cha pesa hizo kutumia mkono mmoja.